Hili ni duka la maziwa na kwenye duka hili kuna aina tofauti tofauti ya ile maziwa ambayo imewekwa utamu inaitwa yoghurt na kulingana na duka hili zimewekwa kando kando kuanzia chupa ile ndogo hadi kubwa.

Hili ni lile duka la maziwa na hapa nje kuna magalani za maziwa ambavyo vimewekwa hapa na katika duka hili kuna watu ambao wamepanga laini wanataka kununua maziwa hii na katika hili duka ni lile ATM ya maziwa unaweka pesa kisha unafinya kiwango cha maziwa unayotaka.

Katika soko hili kuna bidhaa zinazouzwa, kuna zile shanga zinauzwa, pia kuna za wamama. Kuna hoteli ule u atumiwa kuweka vitu kama mchele na kuna ule wa shanga kuekelea kwenye shingo ama mkono.

Kwenye huu mtaa kuna maduka ambavyo vimejengwa hapa, na kuna watu wawili ambao wameketi kwenye benchi na kando ya watu hawa kuna lile fridge ya kuweka vinywaji, na pia kuna duka kando yake na pia nduka hili iko na bidhaa ya kuuzwa ndani na pia kwenye nje ya duka hili kuna ule mchoro wa M Pesa.

Hili ni kampuni la magari na katika kampuni hili na magari ambavyo vimepangwa na magari haya zinauzwa. Magari mingi hapa ni ya rangi nyeusi na magari hizi ziko ndani kwenye jengo ambavyo wanaviuzia.

Hili ni soko moja ambavyo wanauza vyakula na kuna ndizi ambavyo vimewekwa kwenye ndoo na juu ya meza kuna vitunguu na pia kuna malenge na ile viazi vitamu.

Katika jengo hili, chini hapa ni mahali ambapo wanaweka magari na ukienda upande wa juu kuna maduka ambavyo viko juu ya ghorofa na hapa chini ni mahali unaweka gari yako ili uende kufanya ile shughuli uko nayo huko juu.

Hili ni gari moja kubwa sana na ni gari mzuri sana. Gari hili imetengwa iko kando na gari hili ni la kuuza, natumai gari hili hazifanani na zingine, imewekwa iwe tofauti ili kuonyesha watu wengine.

Hili ni lile duka kubwa sana ambavyo unatoa kila kitu ama kila kitu ambacho unataka inapatikana kule ndani. Hapa kando kuna lile ATM ya maziwa na kwenye ATM hii unaingiza pesa zako ndani ili ufinye ile kiwango cha pesa unaweka na utapata maziwa ya kiwango cha pesa ambavyo umeweka ndani.

Hili ni soko moja kubwa sana na katika hili soko kuna wale wafanyi biashara ambao wanauza bidhaa zao na pia kuna wanunuzi ambao wananunua bidhaa kutoka soko hili. Soko hili ni kubwa sana na watu wamejaa.

Hili ni duka ambayo inafanya kazi ama biashara . Duka hili kuna biashara aina tatu ambavyo vinafanywa huku ndani . Kuna mtu mfanyikazi ambao anafanya kazi humo ndani. Na kwenye lango la hili duka wameandika na rangi ya kijani kibichi ya Mpesa.

Hili ni lile duka la maziwa na kwenye duka hili kuna mtu ambaye amesimama kwenye mlango na mtu huyu ni muuzaji katika duka hilo ambaye anauza maziwa kwenye duka hili.

Hizi ni zile noti za kitambo na zilikuwa zinatumiwa kitambo na noti hizi ni za elfu moja nyingi sana ambazo zimeshikwa kwa mkono na katika noti hii wamechora yule rais ambaye amefariki anaitwa Kenyatta.

Hili ni lile rununu, ama simu ile mtu hutembea nayo kwenye mkono wake. Na simu hili inaonyesha ule upande wa Mpesa na katika app hii kuna ile mabaki ambayo imebaki kwa Mpesa, na pia kuna mahali unafaa kufinya ukitaka kutoa pesa.

Hili ni lile kampuni ambalo linakodisha ile pikipiki na kampuni hili lina fomu ambavyo unafaa kujaza na katika ule kujaza fomu wako unaweza kupatiwa pikipiki na kuna ule malipo ambayo unastahili kulipa kabla ya kuchukua pikipiki hii.

Hili ni soko ambao wanauza bidhaa tafauti tafauti, na kuna wamama ambao wamekaa na kuna mikeka zimetandikwa kila mtu ameweka bidhaa zake chini, na pia kuna wanunuzi ambo wananunua bidhaa hizi. Bidhaa hizi ni matunda aina mbali mbali ambavyo vinauzwa hapa.

Hili ni gurudumu la gari na gurudumu hili linaonekana ni mpya na gari hii ni mpya haijatumiwa. Gurudumu hili ni safi sana na gari hili limeekwa mahali pake ambapo inafaa kukaa.

Hili ni duka moja kubwa ambapo kuna lile M-PESA. M-PESA ni mahali wanapotoa pesa na pia unatuma pesa kwa mtu aliye mbali, ukitaka tena kuwekewa pesa kwenye simu yako unaenda katika duka hili la M-PESA.

Hili ni soko na kwenye soko hili kuna bidhaa ambavyo vinauzwa na bidhaa hizi zimechanganywa ama zimefungwa kwa tofauti tofauti. Kuna spinachi , kuna vitunguu na kuna zile mboga za kienyeji, na pia kuna zile vitu zinakaa malenge lakini si malenge zinaitwa.

Hili ni lile noti ya elfu moja ya kitambo na noti hili kuna mchoro ambao umechorwa, wamechora ule rais ambaye amefarika anaitwa Jomo Kenyatta na noti hii kwa sasa halitumiki tena.

Hili ni lile gari unapatiwa na mkopo. Na kwenye gari hili, kuna ile kadi ama fomu unafaa kujaza. Halafu katika maelezo hapa tunapatiwa ya kwamba, katika kila mwaka unalipa, kila mwezi unalipa elfu shilingi, elfu saba, mia tano sabini na nne.

Hizi ni zile noti za kitambo ya mia tano na noti hii kuna michoro ambavyo vimechorwa. Kuna ule rais ambaye amefariki anaitwa Jomo Kenyatta na katika mchoro mwingine pia kuna ile mchoro za jumba vile vya ghorofa.

Katika soko hili kuna bidhaa ambavyo vinauzwa kuna ndizi ambayo imefungwa juu ya jengo hili na kwenye meza kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna ule ndimu na kuna pilipili hoho na kwenye katika ndizi hizi kuna zile zimeiva na kuna zile bado ni mbichi.

Hizi ni zile magurudumu za magari na za lori na magurudumu haya yamepelekwa mahali ambapo wanaioshanga na magurudumu haya yanasafishwa ni magurudumu nyeusi lakini zinaoshwa ili ziwe safi zaidi.

Hili ni soko ambapo wanauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna aina mingi vya matunda, na chakula hapa. Kuna wale wauzaji, na kwenye soko hili, kuna matunda, kuna ile vitunguu, kuna mananasi, kuna avocado ,kuna ndizi, na kuna papai. Vitu mingi sana zinauzwa huku.

Hili ni lile lori kubwa sana ambao inasafirisha magari kutoka eneo moja adi nyingine, magari haya pengine yametoka kwenye meli, zinasafirishwa mahali ambapo inastahili kuku iliwaweze kuuza.

Hili ni soko la ndizi, kwenye soko hili kuna ndizi ambavyo vimewekwa kwenye meza, na ndizi hivi vimeiva. Ndizi hivi viko katika aina tofauti tofauti, zote zimeiva lakini ukiangalia hivi, viko katika tofauti tofauti.

Hili ni soko moja kubwa ambapo kuna bidhaa mingi ambavyo vinauzwa na katika soko hili kuna aina za manguo ambavyo zinauzwa kuna mtu mmoja ambaye anatembeza kwenye wheelbarrow na wanauza kwenye maduka.

Hili ni kampuni la magari na katika kampuni hili kuna magari ambavyo vimepangwa vizuri sana na eneo hili limetengenezwa ni kusafi sana na magari haya yako kwenye rangi tofauti tofauti na kila gari inawekewa katika sehemu yake.

Hili ni kampuni moja kubwa la magari, na aina ya magari ambapo inauzwa hapa, kuna maroli, kuna zile magari ndogo, na magari haya yote yako na rangi tofauti tofauti, na magari haya yamepangwa vizuri.

Hili ni kampuni la magari na katika kampuni hili kuna magari ambavyo vimepangwa na kampuni hili ninatumai linauza magari kuna magari aina tofauti tofauti na yenye ziko na rangi tofauti tofauti.

Hili ni like kampuni la mkopo. unaweza kopa vitu kama pesa. Pia unaweza kopa simu na kwenye kampuni hili Kuna sehemu ama bafasi ambayo unaweza kuweka jina lako na kutumana majina yako hili uweze kupatiwa Hilo mkopo umekopa.

Soko hili kumejaa na watu sana. Watu ni wengi mno, kuna wauzajinna wanunuzi na pia kuna maduka mengi sana. Katika duka hili kuna wale watu ambao wameweka mwavuli ili kujikinga na jua mkali ambapo uko huko.

Katika maduka haya kuna maduka mingi sana ambavyo imepangika hapa na katika kila duka mlango wake kumechorwa zile picha ya urembo na kando yake kuna jumba moja ambavyo wanafanyia urembo na nje kuna viti ambavyo vimewekwa.

Kwenye duka hili kuna mtu ambaye amesimama mnunuzi na katika duka hili vitu vingi unauzwa sana, kuna zile soda zinauzwa na pia gesi pia wanauza huku ndani na vile bidhaa ambavyo vinapatikana kwenye duka zinauzwa huko ndani pia M-Pesa iko humo ndani .

Kuna lori hapa mkubwa sana na lori hii kuna bidhaa ambavyo vinasafirishwa .Kuna bidhaa ambavyo vinatolewa kwenye lori zikiwekwa chini na vimepangwa . Bidhaa hizi ni vitunguu na kuna wale wanaotoa huko ndani na kuna mama mmoja ambaye amesimama nje .